Kiroba cheupe na ufito wa njano chenye maandishi meusi yakielezea nini kilichomo ndani na wapi kemikali hiyo imetengenezwa, huku mkono wa binadamu ukionyesha nini hasa kilichomo ndani ya kiroba hicho.

Boksi kubwa la dawa lenye rangi ya kijani na nyeupe ambalo ni kwaajili ya mifugo tofautitofauti hasa yenye ujauzito kama vile; ng'ombe, mbuzi, pamoja na farasi.

Mkulima katika shamba la nanasi linalovutia kwa ustawi wake, huku mkulima huyo akiwa amekata nanasi na kuzishikilia kuonyesha namna ambavyo zimerutubika na kustawi.

Wakulima sita katika shamba, watatu wakiume na watatu wakike, huku watatu wakike wakishughulika na uvunaji wa viazi mviringo na kuviweka katika ndoo, tayari kwa ajili ya kwenda kuviuza sokoni, au matumizi mengine.

Bustani iliyopendeza kwa rangi nzuri ya kijani kibichi, iliyojaa migomba ya ndizi pamoja na miti tofauti tofauti ya matunda, ikiwa na mkungu wa ndizi ambao upo tayari kwa kukatwa na kuliwa.

Shamba kubwa la vitunguu ambavyo vilipandwa kwa ustadi mzuri na kwa mistari, ikiwa watu wakiwa wanavivuna na kuvifunga katika vifungashio vya rangi ya pinki katika maeneo tofautitofauti kwaajili ya kwenda kuuzwa.

Mkulima katika shamba lake la nyanya zilizonawili akiwa katika harakati zake za mavuno na kuangalia, nyanya pekee zilizoiva kuvunwa kwa ajili ya kupakiwa katika matenga kwa ajili ya uuzaji sokoni.

Nyanya zilizoiva na mbichi kutoka shambani zikiwa zinapakiwa katika matenga, na wafanyakazi wakiume kwa wakike tayari kwa kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kiume watatu katika shamba la michikichi iliyonawiri na kijani kibichi wakijaribu kunasua trekta lililokwama katika matope kwa kutumia nyenzo zao kama; jembe, sururu, pamoja na koleo.

Trekta lekundu lenye matairi meusi, likiwa shambani likiendelea na shughuli ya uvunaji, ikiwa inaonekana magari ya kawaida, ikionyesha eneo hili wanafika watu wa aina mbalimbali.

Vitalu vya miche ya miti vilivyopangwa kwa mistari mizuri na kwa mpangilio unaoeleweka, vikimwagiliwa na mzee wa kiume pamoja na kijana akikagua namna ambavyo miche hiyo imetunzwa.

Mamia ya vifaranga wa kuku weupe waliosongamana katika upande mmoja ndani ya banda lenye maranda. Huku wengine wakijitafutia chakula kwa kuchakurachakura chini, na wengine wakisongamana katika upande mmoja katika hali ya joto na kuonyesha ni mazingira mapya.

Wanyama aina ya ng'ombe wachungwao wenye rangi nyeupe na nyeusi wakiwa wamehifadhiwa katika maeneo yao ya malisho, wakijipatia chakula na maji kwa ajili ya ustawi na ukuaji wao ukionyesha ni hali nzuri ya ufugaji wa kisasa.

Shamba maalumu lililotengenezwa katika mfumo wa vitalu, likiwa na teknolojia ya kisasa zaidi katika umwagiliaji, likiwa lina mabomba pamoja na maji yakiwa yanamwagilia na kuonyesha kwamba ardhi hiyo imeloa kwa maji.

Madhari mazuri njiani yenye milima iliyojawa na miti na majani yenye kijani kibichi yakionesha hali nzuri ya hewa na upatikanaji wa mvua za kudumu katika maeneo haya .

Zizi la mbuzi lililo jengwa kwa mbao ndani yake kukiwa na mbuzi wawili huku mmoja akiwa anajipatia chakula chake cha majani kwa ajili ya ustawi wake, huku pia kikiwa kimetandazwa majani chini kama namna nzuri ya kuwatibu na kuwaondolea magonjwa yatokanayo na kuwa chini.

Wakulima wa asali wakiwa wamevaa nguo maalumu, kwa ajili ya ulinzi kujikinga na nyuki, wakivuna asali na kutengeneza mizinga maalumu kwa ajili ya kulima asali tena.

Shamba la miche lililopandwa katika ustadi mzuri wa mistari na vitalu kwa ajili ya kukuzia miche. Huku, likiwa limesambazwa mipira maalumu kwa ajili ya maji na urutubishaji wa miche hiyo.

Mnyama pori aina ya swala hifadhini akiwa katika harakati zake za kujitafutia chakula kwenye pori zuri, lenye kijani kibichi ikionyesha rutuba pamoja na mvua nzuri kuonyesha kwamba hakuna majani yaliyokauka hivyo anajipatia chakula chake kizuri cha kila siku.